Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe. Nje ya chupa hii kuna mchoro wa ng'ombe pamoja na vijidudu vilivyowekwa ishara ya kuangamizwa; ikiashiria ni dawa inayopatikana kwenye maduka pembejeo na kilimo, mahususi kwa ajili ya kuua vijidudu wanaoshambulia mifugo kama ng'ombe.

Dawa mahususi kwa ajili ya mifugo inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za kilimo ama dawa za mifugo. Dawa hii iliyohifadhi katika boksi, huku nje ya boksi hilo kukiwa na maandishi yakiashiria ni dawa ya vidonge mahususi kwa ajili ya mbwa na paka.

Dawa kwa ajili ya mifugo iliyotunzwa kwenye chupa nyeupe plastiki huku nje yake kukiwa na karatasi yenye mchoro wa kuku kuashiria hutumika kwa ajili ya kuku dawa hii huuzwa katika maduka yanayouza pembejeo za kilimo ama dawa za mifugo.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa kwenye chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe, huku nje ya chupa hiyo kukiwa na mchoro wa ng'ombe, ikiashiria ni dawa mahususi kwa ajili ya wanyama hao.

Ndani ya shamba kukiwa kumeoteshwa mazao mbalimbali ya kibiashara kama vile mahindi na matikiti maji, ambayo yanasubiriwa kukua na kukomaa vizuri kisha kuvunwa na kuuza sokoni ili kumpatia mkulima kipato.

Zao la biashara aina ya kahawa likiwa limekwisha kuvunwa na kupakiwa katika mikoba, ama ndoo za plastiki. Huku mwanamke mmoja aliyeketi akichambua matunda ya kahawa hayo, kwa kutumia mikono ili kuweza kuziuza kwa wateja na kupata kipato.

Ndani ya shamba lililopandwa zao la biashara aina ya kitunguu. Zikiwa tayari zimeiva, kuna zimevunwa na kuwekwa chini tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Shamba kubwa lililooteshwa zao la biashara aina ya nyanya likiwa limekwisha kukomaa, likiwa linavunwa na kundi la wakulima tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni na kuuzwa na kuwapatia wakulima hao kipato.

Viazi vitamu vilivyovunwa kutoka shambani na kuwekwa katika mafungu na kupangiwa chini. Zao hili la biashara limekwishakuiva tayari kwa ajili ya kuuzwa sokoni na kuingizia wakulima kipato.

Shamba kubwa lililooteshwa zao la biashara aina ya papai, miti hiyo ya papai tayari imezalisha mapapai, ikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni na kumpatia mkulima huyo mwenye tabasamu kipato.

Sehemu ya nje na wazi imepangwa zao la biashara aina ya nanasi. Zao hili limekwisha kuvunwa na tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Sehemu ndani ya shamba, likiwa linavunwa zao la biashara aina ya viazi mviringo, vilivyokusanywa chini, huku baadhi ya wakulima wakiwa wanapakia kwenye magunia yenye rangi nyeupe kwa ajili ya kwenda kuyasafirisha sokoni, kuyauza na kujipatia kipato.

Zao la biashara lijulikanayo kama kahawa, ikiwa tayari imeiva na kukomaa na mkulima aliyebebea chombo cha plastiki chenye rangi ya kijani, akivuna matunda hayo ya kahawa kwa ajili ya kwenda kutengeneza bidhaa ya kahawa na kuuza na kumpatia kipato.

Ndani ya shamba lililopandwa zao la biashara aina ya kahawa zikiwa tayari zimekomaa huku mkulima akiwa anavuna matunda ya kahawa tayari kwa ajili ya kusafirisha kupeleka sokoni kuuza na kumpatia mkulima huyo kipato.

Sehemu ndani ya shamba ikiwa imelimwa viazi vya mviringo na ikiwa vimeshavunwa na kuwekwa katika makundi, na kukusanywa chini. Zao hili la biashara lipo tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni, kuuzwa na kuwapatia wakulima kipato.

Mboga aina ya hoho zikiwa zimeoteshwa kwenye mifuko mirefu yenye rangi nyeupe tayari zikiwa zimemea, zao hili la biashara liko tayari kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa na kupatiwa wakulima kipato.

Mkulima wa kiume aliyesimama kwa kuegemea mazao aina ya kabichi, aliyoyavuna na kuyakusanya sehemu moja. Mazao haya yako tayari kwa ajili ya kufungashwa, kusafirishwa na kupelekwa sokoni, ili kuuzwa na kumpa mkulima huyo kipato.

Mkulima wa kiume aliyevalia shati jekundu na suruali nyeusi, akiwa anakagua mazao aina ya mboga za majani; alizoziotesha kwenye mifuko. Mboga hizo nyingi zikiwa zimeshakua na kustawi, tayari kwa ajili ya matumizi ya majumbani na hata kuuzwa sokoni na kumpatia mkulima huyo kipato.

Ndani ya chafu ama chumba maalumu kwa ajili ya kufanyia shughuli za kilimo kukiwa na mimea iliyopandwa katika mpangilio mzuri, huku kukiwa na mashine za kisasa zinazochunguza ama kumwagilia mimea hiyo kwa ukaribu. Ikiashiria utumikaji wa mashine ama miundombinu za kisasa katika shughuli za kilimo.

Mashine ya kisasa yenye rangi nyekundu na nyeusi iliyotengenezwa kwa chuma inayotumika shambani kwa kutifua udongo, ikiwa inapalilia shamba hilo na kuliandaa vizuri kabla ya zoezi la kilimo kuanza.

Sehemu ya shamba kubwa linaloandaliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ijulikanayo kama trekta. Mashine hii imefungwa na mashine ya kisasa inayotimdua na kutifua udongo kwa ajili ya kung'oa mimea isiyohitajika na kuacha shamba likiwa safi, tayari kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Sehemu ya ndani ya chumba mahususi kwa ajili ya kuchunguza na kukuza mimea kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu, kukiwa na mimea mbalimbali yenye rangi tofauti, ikiwa imeoteshwa katika mashine za kisasa ili kuweza kusaidia ukuaji wa mimea hiyo katika viwango vinavyostahili.

Ndani ya shamba lililooteshwa mimea yenye rangi ya kijani, kukiwa na trekta lenye rangi nyekundu na matairi makubwa, ikiwa imeunganishwa na mashine nyingine nyuma yake inayokata majani na kuweza kuandaa shamba kabla ya zoezi la kilimo. Utumiaji wa mashine hizi za kisasa, hurahisisha zoezi la ulimaji na kuzalisha mazao yaliyo bora.

Ndani ya chafu ikiwa kumepandwa mboga za majani zenye rangi ya kijani. Huku kukiwa kumefungwa mashine za kisasa zinazotumika kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji. Zikiwa ziko juu zinatiririsha maji moja kwa moja kwenye mboga hizo. Ikia... Ikionyesha utumiaji wa mashine ama miundombinu ya kisasa katika shughuli za kilimo.

Ndani ya chumba maalumu kilichooteshwa mimea yenye rangi ya kijani katika mabomba marefu meupe yenye matundu, ikiashiria miundombinu ama mashine bora na za kisasa zinazotumika katika zoezi la kilimo ili kukuza mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Ndani ya shamba, kukiwa na mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa chuma, yenye rangi nyeusi pamoja na nyekundu. Mashine hii inayotindua na kutifua udongo kwa ajili ya kuandaa shamba kabla ya zoezi la kilimo kuanza.

Sehemu ya nje, ikiwa na mashine ya kisasa iliyo na rangi nyekundu pamoja na nyeusi, ikiwa imetengenezwa kwa chuma. Kifaa hiki kinachotumika kwa ajili ya kulima hurahisisha shughuli za kilimo na huzalisha mazao yaliyo bora na yenye kiwango kizuri.

Bwawa kubwa linalofugiwa samaki, huku pembeni yake kukiwa na mitambo ya kujaza maji katika eneo hilo, pamoja na mkaguzi anayekagua maendeleo ya samaki hao, ufugaji wa samaki huzalisha samaki wengi kwa ajili ya biashara pamoja na matumizi binafsi.

Sehemu ya nje inayouza bidhaa mbalimbali za vyakula zikiwa zimebebwa katika magunia, bidhaa hizo ni kama vile maharagwe, dengu na nyinginezo nyingi kwa ajili ya kuweza kuonyesha kwa wanunuzi waweze kununua bidhaa hizo za chakula.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi imeoteshwa kwenye chombo cha plastiki chenye mashimo yaliyowekwa maji, yanayochanganywa na madini yanayoweza kusaidia mimea hiyo kukua na kustawi; mfumo huu wa kilimo cha kisasa hujulikana kama kilimo cha haidroponi.

Ndani ya chafu iliyooteshwa mimea yenye rangi ya kijani, hutumia mfumo wa kisasa wa ulimaji ujulikanao kama haidroponia. Mfumo huu husaidia mimea kukua kwa kutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu na sio udongo.

Mimea yenye rangi ya kijani ikiwa imeoteshwa kwenye chombo cha plastiki chenye matundu, ikiwa pamoja na jamji yaliyochanganywa na madimi maalumu ya kuwezesha mimea hiyo kukua na kustawi vizuri. Mfumo huu hujulikana kama kilimo cha haidroponi, husaidia mimea kukua sehemu ambapo kuna nafasi finyu pamoja na udongo wenye rutuba.

Mimea yenye rangi ya kijani, ikiwa imeoteshwa kwenye mabomba marefu meupe yenye matundu. Kilimo hichi hujulikana kama kilimo cha haidroponi, ambacho hutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu yanayowezesha mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani, ikiwa imeoteshwa kwenye vyombo vya plastiki vya rangi nyeusi. Mfumo huu wa kilimo cha kisasa hujulikana kama kilimo cha haidroponia, kwani hakitumii udongo, bali hutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu kwa ajili ya kuwezesha mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyowekwa matundu ikiashiria ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama kilimo cha haidroponi. Kilimo hichi hutumia maji yanayochanganywa na madini maalum ili kuwezesha mimea kukuwa na kustawi.

Mimea yenye rangi ya kijani ikiwa imeoteshwa kwenye mabomba marefu meupe yenye matundu. Ndani ya matundu hayo yamechanganywa maji pamoja na madini maalumu ya kuwezesha mimea hiyo kukua na kustawi vizuri. Mfumo huu wa kilimo ujulikanao kama haidroponi ni madhubuti katika sehemu zenye nafasi ndogo pamoja na uchache wa udongo wenye rutuba.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa, linalotumia mfumo wa kilimo ujulikanao kama haidroponi, mfumo huu hutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu ili kuwezesha mimea kukua. Ndani ya shamba hilo mimea imeoteshwa kwenye mabomba marefu yenye rangi nyeupe yenye matobo yaliyo changanywa na maji hayo.

Vyombo vya kisasa vilivyokuwa na rangi nyeupe pamoja na matundu yakiwa na maji yanayochanganywa na madini maalumu ya kuweza kusaidia mimea kukuwa na kustawi vizuri, mfumo huu ujulikana kama kilimo cha haidroponi, hutumika na ni madhubuti katika sehemu zenye ufinyu wa nafasi pamoja na udongo.

Shamba kubwa lililopandwa zao aina ya mboga majani ijulikanayo kama kabichi, kilimo hichi cha kiwandani hutumia mbinu bora na za kisasa ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Ndani ya chafu ama chumba maalumu kilichozungukwa na mahema kinachotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo kukiwa na mimea yenye rangi ya kijani imeoteshwa kwenye vyombo vya plastiki vyenye rangi nyeusi, katika mpangilio wa mstari, kilimo hiki cha viwandani hutumia mbinu bora ili kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Sehemu ya ndani ya banda kubwa, linalotumika kwa ajili ya kufuga kuku. Ufugaji huu wa kisasa ama wa kiwandani hulenga kuzalisha kuku wengi watakaotoa nyama nyingi pamoja na mayai yenye ubora wa hali ya juu.

Ndani ya chafu chumba maalumu kwa ajili ya kilimo kikiwa kimepandwa mazao ya rangi ya kijani kwa mpangilio wa matuta yaliyonyooka katika mstari. Huku kilimo hiki cha viwandani hutumia mbinu bora na za kisasa ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Ndani ya chafo kubwa iliyooteshwa mimea yenye kijani kibichi mingi katika mpangilio mzuri, kilimo hichi cha kiwandani hutumia teknolojia na mbinu bora za kilimo ili kuweza kuzalisha mazao mengi yenye ubora wa hali ya juu.

Banda kubwa na la kisasa lililojaa kuku wengi wenye rangi nyeupe ndani ya banda hilo likiwa limetengenezwa pamoja na vifaa vya kulishia kuku vilivyounganishwa kwenye mabomba ya chuma. Ufugaji huu wa kiwango hichi kikubwa ama cha kiwandani ni mahususi kwa ajili ya kuzalisha kuku wengi wa nyama ama mayai.

Shamba kubwa lililooteshwa mimea yenye rangi ya kijani ikiwa katika matuta yaliyozungushiwa mipira mieusi kwa ajili ya kumwagilia. Umwagiliaji huu wa kisasa hutumia maji kidogo kwani humwagilia moja kwa moja kwenye shina ya mimea.

Sehemu ya shamba iliyo oteshwa mimea yenye rangi ya kijani katika matuta huku kukiwa na mipira mirefu myeusi inayo tumika kwa ajili ya kumwagilia, mfumo huu wa umwagiliaji hutumia maji kidogo kwani hupeleka moja kwa moja kwenye shina ya mimea.

Sehemu kubwa la shamba lililolimwa ama kuoteshwa mboga za majani, huku sehemu nyingine ikiwa imekwisha andaliwa kulimwa. Ndani ya shamba hilo limepitishwa mipira mirefu yenye rangi nyeusi kwajili ya kumwagilia mimea hiyo.

Sehemu ya shamba iliyopandwa zao aina la mahindi, kukiwa na bomba refu linalozunguka shamba hilo pembezoni, likiwa linatumika kwa ajili ya kumwagilia maji katika matuta ya mahindi hayo. Utumiaji wa umwagiliaji husaidia mazao kukua, katika sehemu zenye shida ama changamoto ya mvua.

Ndani ya shamba lililooteshwa mimea lenye rangi ya kijani mfano wa mahindi kukiwa na bomba refu leupe lenye matundu yanayo mwaga maji katikati ya matuta yaliyopo ndani ya shamba hilo, ikiashilia mbinu ya umwagiliaji inayotumia maji katika kiwango stahiki ili kuwezesha mimea kukua na kustawi.

Mandhari pana iliyojaa miti mingi pamoja na nyyasi zilizofunika sehemu za nchi kavu zenye rangi ya kijani, huku kukiwa na ziwa ama mto unaokatiza katikati ya mandhari hiyo ukiwa na maji yenye rangi ya kahawia.

Madhari yenye milima na mabonde iliyofunikwa na uoto wa asili wenye rangi yakijani pamoja na miti yenye majani mengi, ikiashiria eneo linalopata mvua marakwamara.

Mandhari ya milima na mabonde, ikiwa imefunikwa na mimea yenye rangi ya kijani, nyasi, na misitu, huku wingu likiwa liko shwari. ikiashiria ni eneo ambalo hupata mvua mara kwa mara, inayowezesha mimea kustawi na kukuwa vizuri.

Mandhari yenye ziwa kubwa, huku pembezoni mwake kukiwa na ardhi kavu iliyokuwa na mimea yenye rangi ya kijani. Huku wingu likiwa ni safi na jeupe kuashiria ni eneo linalopatikana katika maeneo yenye maziwa ama vyanzo vikubwa vya maji.

Mandhari pana na tulivu; iliyozungukwa na nyasi za kahawia pamoja na mirefu yenye majani machache, yenye asili ya kuota katika eneo ya jangwa, huku sehemu ya mbali kukiwa na milima; ikiashiria kuwa ni eneo ambalo hupata mvua mara chache katika mwaka.

Mandhari iliyojaa miti mirefu pamoja na majani yenye rangi ya kijani. Huku kukiwa na miamba inayokatiza katikati ya eneo hilo, kuashiria ni eneo linalopata maji yanayotokana na mvua mara kwa mara.

Mandhari pana kubwa iliyokuwa na uoto wa asili uliofunika eneo hilo pamoja na miti ambayo ina majani manene, ikiashiria ni eneo ambalo hupata mvua mara kwa mara huku kukiwa na mto ama ziwa linalokatiza katikati ya eneo hilo lenye maji ya kahawia.

Mandhari pana yenye miti michache yenye miba, pamoja na barabara ya vumbi huku kukiwa na mabonde yanayozama mbali, ikiashiria ni eneo linalopatikana katika sehemu zenye mvua chache ama asili ya jangwa.

Mandhari ya milima na mabonde iliyokuwa na rangi ya kijani, kutokana na kustawi na kukua vizuri kwa mimea pamoja na miti; ikiashiria ni eneo lenye rutuba pamoja na upatikanaji wa mvua mara kwa mara.

Sehemu ya nje na wazi, kukiwa na bata wanaofugwa, huku katikati yao akiwa amesimama mfugaji wao anayewarushia chakula. Ufugaji huu ni mahususi kwa ajili ya kuzalisha nyama itokanayo na ndege huyo.

Miche midogo yenye rangi ya kijani, ikiwa imeoteshwa kwenye vyombo vilivyopangiliwa katika mstari, zikiwa zinaangaliwa kwa karibu ili ziweze kukua na kuweza kupandwa katika shamba ama bustani kubwa na kuweza kuzalisha mbegu zingine.

Mbegu mbalimbali zilizohifadhiwa katika mifuko ya plastiki. Nje ya mifuko hiyo ikiwa na michoro, jina pamoja na maelekezo mbalimbali ya mbegu husika zinazopatikana katika mifuko hiyo. Kuashiria ni mahususi kwa ajili ya kwenda kupanda ili iweze kuzalisha.

Miche midogo yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kwenye vyombo vyeusi kwa mapangilio wa mistari. Upandaji wa miche hiyo huangaliwa kwa ukaribu ili iweze kukua na kukomaa, kisha kuhamishwa na kuoteshwa shambani.

Juu ya meza kukiwa na miche mingi midogomidogo iliyooteshwa kwenye makopo ya plastiki yenye rangi nyeusi. Miche hii hutunzwa na kuhifadhiwa vizuri ili iweze kukua, na kukomaa na kuzalisha mbegu zinazoweza kwenda kuoteshwa katika bustani ama mashamba sehemu nyingine.

Ndani ya shamba lililooteshwa, mbegu ya miche midogo ya rangi ya kijani ikiwa imepandwa kwa mpangilio wa mstari huku kando yake kukiwa na mipira mirefu ya umwagiliaji, ili iweze kusaidia mimea hiyo kukua na kuzalisha mbegu.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza mbegu mbalimbali za mimea pamoja na mazao. Ikiwa imefungashwa kwenye mifuko maalumu na baadhi yake ikiwa imepangwa kwenye rafu za mbao. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na mhudumu anayetabasamu akiwa anasubiri kuhudumia wateja mbalimbali.

Kifungashio maalumu kilichobeba mbegu za maharage, huku nje ya kifungashio hicho kukiwa na mchoro wa mbegu zilizopo ndani pamoja na maelekezo tofauti ya namna ya kwenda kuotesha mbegu hizo za maharage.

Sehemu ya nje iliyosheheni mbwa wengi wakiwa wako karibu na madaktari wa mifugo waliovalia mavazi ya udaktari. Hii ikiashiria ni eneo la kutibu wanyama mbalimbali wanaofugwa.

Sehemu ya nje yenye kijani kibichi cha majani ama nyasi, kukiwa na kundi la mbwa, wakiwa wamekusanywa kwa ajili ya kupatiwa matibabu, ikiashiria ni eneo litowalo huduma ya matibabu kwa wanyama wanaofugwa kama vile; mbwa, paka na wengineo.

Sehemu ya nje kukiwa na mbwa anayepata chakula kutoka kwenye vyombo vya chakula vilivyotengenezwa kwa chuma, huku nyuma yake kukiwa na banda zuri na la kisasa kwa ajili ya kupumzika; ikiashiria ni eneo lenye mandhari nzuri na safi kwa ajili ya kupatia matibabu wanyama wa kufugwa.

Sehemu ya nje na wazi ya kuhifadhi wanyamapori, ikiwa na tembo wanaoonekana wakiwa wanachezea udongo, huku wakiwa wamezungushiwa uzio pamoja na ulinzi wa afisa wanyamapori; waliovalia makoti ya rangi ya kijani.

Sehemu ya hifadhi ya wanyamapori ama kituo cha kufugia wanyamapori kukiwa na mnyama aina ya kifaru mdogo, huku pembeni yake kukiwa na watu mbalimbali kama watalii wanaomshangaa mnyama huyu mmoja wao akiwa amemshika mgongo.